Picha hii inaonyesha mwanaume aliye ndani ya maktaba huku akiandika kwenye daftari lake. Mwanaume huyu ameketi kwenye dawati akiwa na kipakatalishi chake pamoja na vitabu aina mbalimbali kwenye dawati hilo.

Chumba kimepangwa kwa usafi. Kuna kitanda cha ghorofa chenye magodoro mawili yaliyofunikwa kwa mashuka ya rangi tofauti. Pembeni ya kitanda kuna meza ya mbao na kiti cha miguu minne kilichowekwa vizuri karibu na dirisha lenye mapazia yenye michoro ya maua.